Mkusanyiko wa karatasi za rangi mbali mbali uliokunjwa unaonekana, karatai hizo zinaonekana kuwa na kuchorwa au za samaki zilizozaliwa kwenye chombo.

Mwanadada mlemavu wa kike anaonekana kwenye kiti cha gurudumu akirusha mkuki kwenye uwanja wa riatha na nyasi, na madera ya michezo yakiwa nyuma ambapo kunaonekana kuwa na mashindano ya riatha ya walemavu.

Bango la kufundisha saa linaloonekana kutumika darasani, ambalo linafundisha jinsi ya kusoma saa kwa kutumia saa analogi, kwenye saa hiyo kuna maneno kama clock quarter to na half past zinazo ashiria kamili kasorobo na nusu saa.

Sehemu ya uwanja wa michezo ya watoto inaonekana mbele ya bustani ndogo yenye miti mikubwa ikiwa na rampa za kufurahia zenye rangi ya zambarau na nyekundu. Bomba nyeupe kwenye upande wa kushoto na njia inayoonekana kwenye kipanya cha kuchezea watoto.

Faili za rangi tofauti tofauti zilizopangwa kwa wima na zinaonekana kutumika kuhifadhi hati na kuongeza usafi pia.